Anga la kituo cha viwanda chenye majengo mengi, matanki ya kuhifadhi na moshi au mvuke unaotoka kwenye badhi ya sehemu. Huu ni mfano mzuri wa mazingira unaohitaji huduma za umeme za viwanda kama vile usambazaji wa nguvu za umeme na mfumo wa usalama wa umeme.

Muundo mkubwa wa viwanda wenye kreni za chuma, na ngazi hii inaashiria shughuli za ujenzi wa miundombinu mizito, ambapo sekta huduma za umeme zinajihusisha na usambazaji wa nguvu za umeme ufungaji wa mifumo ya umeme viwandani na ujenzi wa vituo vya kusambazia umeme, kuhakikisha mashine na mitambo inafanya kazi kwa usalama na ufanisi.

Nguzo ya umeme yenye nyaya nyingi, ikiashiria huduma za umeme katika mazingira ya mijini au viwandani, hii inaashiria moja kwa moja huduma ya umeme ambayo ni muhimu kwa usambazaji na usalama wa kuaminika wa nishati ya umeme.

Nguzo ya umeme yenye waya nyingi zilizounganishwa, kifaa kidogo cha kielektroniki kikiunganishwa pia kwenye nguzo hiyo, hii inaashiria huduma za umeme ambapo nguzo na waya hutumika kusambaza umeme kwa matumizi mbalimbali.

Nguzo ya umeme iliyofungwa vifaa mbalimbali vya usambazaji wa nguvu za umeme, ikiwa ni pamoja na sanduku na nyaya. Ikiashiria msingi unaotumika katika kusambaza umeme kwa maeneo na makazi ya biashara.

Miundombinu ya umeme na nguzo za mbao zenye nyaya pamoja na minara mikubwa ya chuma ya kusambaza umeme wa msongo mkubwa, hii mfano husambazaji wa umeme kutoka gridi ya taifa hadi watumiaji wa mwisho, ikihusisha ngazi tofautitofauti za huduma ya umeme.

Nguzo za umeme zenye nyaya nyingi na vifaa vya umeme kama transfoma. Huu ni mfano wa huduma za usambazaji wa umeme, sehemu muhimu ya miundombinu ya huduma kwa jamii na biashara. Mandhari na nyumba inayoonyesha majengo, ikionyesha matumizi makubwa na hizi ni katika maeneo ya mijini.

Nguzo za umeme mojawapo ikiwa na transfoma na nyaya nyingi, kiungo muhimu katika mfumo wa usambazaji wa umeme, pindi sehemu ya huduma za umeme zinazo hakikisha nguvu za umeme zinafika kwa usalama na ufanisi wa kazi katika biashara na viwanda.

Kituo cha umeme ambapo ni sekta muhimu ya miundombinu ya usambazaji nguvu za umeme, hiki ni kiini cha uzalishaji na usalama wa maendeleo miundo mbinu ya kisasa, huduma hizi hutolewa kwa sekta tofauti tofauti kama vile biashara taasisi na makazi.

Duara lenye mpaka mwekundu lenye herufi "P" nyeusi, inayokatwa na mstari mwekundu, alama hii inaonyesha kua hairuhusiwi kuegesha gari katika eneo hili, jambo muhimu kwa madereva ili kuepuka adhabu au usumbufu.

Barabara pana inayopita kwenye mandhari ya milima na miti anga lina mawingu meupe na rangi ya samawati hii inahusiana na usafirishaji, ambapo barabara hutumika kusafirisha watu na bidhaa kutoka sehemu moja hadi kwenda sehemu nyingine.

Barabara kuu yenye magari na daraja la juu, mfano wa miundombinu ya huduma za usafirishaji. Hii ni sekta muhimu inayohusisha usafirishaji wa watu, bidhaa kupitia njia mbalimbali, ikiwemo barabara, reli, anga na majini.

Barabara kuu majira ya usiku ikiwa ina taa za barabarani, mwanga wa magari na makazi pembeni inayoonesha harakati za usafiri. Huo ni mfano bora wa miundo mbinu ya usafirishaji ambao ni muhimu katika uchumi, biashara na maisha ya kila siku.

Mifuko ya taka na sanduku lililotupwa bila mpangilio, hii ni ishara ya mfumo usioendelevu kwa utunzaji wa mazingira ambapo inaweza kusababisha uchafuzi wa hewa, maji na ardhi. Usimamizi wa taka ni mchakato wa kukusanya, kusafirisha, kuchambua, kutupa na kuchakata taka kwa njia salama anaendelea.

Gari la taka la kijani likiinua pipa nataka la samawati, kwa kutumia kifaa maalumu cha kuinulia na kumwaga taka ndani ya gari tukio hili linafanyika nje mahali penye wote wa kijani ikiashiria mazingira ya wazi au makazi. Gari hilo linaonekana likifanya kazi ya kawaida ya ukusanyaji wa taka hatua muhimu katika mnyororo wa usimamizi wa taka mijini.

Eneo lenye nyasi na taka nyingi zilizotupwa hovyo chini, lenye ukuta wa rangi ya waridi. Hali hii inaoenesha changamoto ya usimamizi wa taka hasa katika maeneo ya mijini au pembezoni mwa miji. Usimamizi wa taka ni mchakato wa kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kutupa taka kwa njia salama na endelevu.

Pipa la taka lenye mfano wa chuma, lililojaa taka kupita kiasi na zingine zikiwa zimemwagika chini pembeni, ikionesha changamoto katika sekta ya usimamizi wa taka, hasa kwenye maeneo ya umma, ambapo ukosefu wa uondoaji wa mara kwa mara unaweza kusababisha uchafu katika mazingira na athari za kiafya katika jamii.

Watu wakichambua taka kwenye rundo kubwa la uchafu, huku gari la mizigo likiwa karibu na anga lenye mawingu. Muonekano huu unaakisi sekta ya usimamizi wa taka, unaohusisha ukusanyaji na uchambuzi wa taka kwa lengo la kupunguza madhara ya uchafuzi wa mazingira kwa jamii.

Kifaa cha kuhifadhia taka ambacho ni sehemu ya msingi ya usimamizi wa taka usimamizi wa taka ni mchakato wa, kukusanya kuchambua, kuchakata au kutupa taka kwa njia salama inayousisha aina mbalimbali ya taka kama vile taka ngumu, taka hatari, taka za kilimo, na taka za hospitalini.

Wafanyakazi waliovaa vizibao vya usalama na kofia husika, katika shughuli za kubeba na kupokea magunia ya takataka. Hali hii ikiashiria juhudi za usimamizi wa taka na udhibiti wa mafuriko katika maeneo ya makazi. Tukio hili linaashiria umuhimu wa sekta ya usimamizi katika kazi na kulinda mazingira.

Gari la taka lenye rangi ya samawati likiwa kazini katika mtaa wa jiji. Kando ya gari hilo kukiwa na mfanyakazi aliyevaa vesti akisimama pembeni ya gari hilo wakati akikusanya taka. Sehemu ya nyuma ya gari ikionekana ikiwa na taka zilizokusanywa ikionyesha kuwa kazi ya usafi inaendelea.

Mfuko wa plastiki mweupe juu ya rundu la mifuko ya plastiki ya taka mieusi iliokando la eneo la kuta inaashiria usimamizi wa taka. Usimamizi wa taka ni mchakato wa kuchambua kuratibu na hata kutupa taka katika njia salama na endelevu. Lengo nikulinda afya za binadamu na kuhifadhi mazingira na kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa, maji na ardhi.

Mifuko miwili yenye rangi nyekundu na njano mifuko hii hutumika hasa katika usimamizi wa taka. Usimamizi wa taka ni mchakato wa kukusanya kusafirisha kuchakata, na kutupatana kwa njia salama na endelevu kwa lengo la kulinda afya ya jamii, kuhifadhi mazingira na kupunguza uchafu wa hali ya hewa.

Pipa la takataka la rangi nyeusi lililofunikwa na mfuniko mweusi wa plastiki, pipa hili linatumika kuhifadhi taka kwa muda kabla ya kuondolewa na kusafirishwa . Udhibiti wa taka ni muhimu sana katika kulinda mazingira na afya ya binadamu.

Malori manne yakiwa yamepakiwa na tingatinga likiwa limepaki pembeni, hii inahusiana na usimamizi wa taka ambapo malori hutumika kusafirisha taka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Usimamizi mzuri wa taka ni muhimu sana kwa afya watu na mazingira.

Udhibiti wa taka ambapo gari la taka limeegeshwa karibu na mrundiko mkubwa wa uchafu, huku watu wakionekana wakifanya kazi ya kuchambua taka hizo; mandhari hii inaashiria changamoto na umuhimu wa usimamizi wa taka katika kulinda mazingira.

Choo cha kubeba chenye milango miwili na ngazi ndogo kila mlango ukiwa na alama ya jinsia, hali hii inaakisi sekta usimamizi wa taka. Vituo hivi vya choo vinasaidia kudhibiti taka za binadamu katika maeneo ya umma au shughuli za umma.

Usimamizi wa taka, gari maalumu la kubebea taka likiwa kazini, huku wafanyakazi wawili wakiwa wanakusanya mifuko ya taka katika mitaa ya makazi. Mandhari hii inadhihirisha mchango wa sekta ya usimamizi wa taka katika kuhakikisha usafi wa mazingira na kuzuia magonjwa na kuimarisha maisha ya jamii.

Lori lenye rangi ya samawati likiwa limepaki kwenye dampo lililo jaa taka, watu wakionekana wanafanya kazi karibu na lori hilo, hii inahusiana na usimamizi wa taka ambapo taka ukusanywa na kutupwa vizuri ili kulinda mazingira na afya ya watu, usimamizi mzuri wataka husaidia kuzuia uchafuzi wa mazingira na kueneza magonjwa na kuhifadhi rasilimali.

Eneo la mjini lenye jengo la ghorofa lililo karibu huku sehemu ya mbele ikiwa na kiwanja wazi kilichojaa taka na majani yaliyoota hovyo. Hali hii inaakisi changamoto katika sekta ya usimamizi wa taka.

Mapipa ya takataka yenye rangi ya manjano, mapipa haya hutumika kuhifadhi taka kwa muda kabla ya kuondolewa na kusafirishwa. Hii inahusiana na usimamizi wa taka, ambapo taka hukusanywa na kutupwa vizuri ili kulinda mazingira na afya ya watu.

Watu wakishirikiana karibu na lori la ukusanyaji wa taka, wakiwa wanachambua na kupanga taka kwa lengo la kuchakata au kurekebisha mazingira. Jambo hili linaashiria ushiriki wa jamii katika sekta ya usimamizi wa taka, na njia ya uwajibikaji, pamoja na uendelevu wa mazingira.

Mapipa mawili ya taka yenye rangi ya samawati, pipa moja limefunikwa na mfuniko wa rangi ya samawati, eneo lina uzio wa chuma ikiashiria ni sehemu ya nje, hii inahusiana na usimamizi wa taka ambapo taka hukusanywa na kutupwa vizuri ili kulinda mazingira na afya ya watu.